Mboga zimepandwa kwenye mabomba meupe, ni mfumo wa kilimo cha hydroponics . Zinaning'inia kwenye ukuta wa mbao, zikionyesha bustani ya kisasa. Huu ni mfumo bora wa kuotesha mboga kwa nafasi kidogo.

Kuna mimea iliyopandwa kwenye mabomba meupe. mabomba yamewekwa kwa wima na kutengeneza bustani ya gorofa. Mimea mbalimbali ikiwemo mboga inakaa vizuri. Huu ni mfumo wa kilimo cha wima labda hydrophonics . Inaokoa nafasi na inaweza kutumika maeneo madogo.

Mazao ya saladi yamepangwa kwa ustadi ndani ya jumba la kijani kibichi. Mimea hiyo inakua vizuri kwenye meza maalum ikionyesha uzalishaji wa mboga za majani. Kuta na paa za jumba hilo zimefunikwa kwa nyenzo nyeupe zinazoruhusu mwanga kupita.

Bustani ndogo ya haidroponiki inaonyesha mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu tatu za mabomba meupe. Kila mmea umewekwa kwenye kikombe kidogo kilichojaa kokoto na mfumo wa maji unaonekana ukiunganishwa. Nyuma kuna mimea mingine iliyopandwa kwenye sufuria na bomba la maji lililokunjwa.

Mimea midogo ya lettuce imepandwa kwenye mfumo wa haidroponiki ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanaonekana yakiwa na afya yakionyesha ukuaji mzuri. Mfano huu unaashiria kilimo kisicho na udongo ambapo mimea inalishwa kwa maji yenye virutubisho.

Bustani ya kisasa inaonekana. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe. Huu ni mfumo wa hydrophonics wa kukuza mimea. Maji na virutubisho hupita kwenye mabomba. Mimea inaonekana kuwa na afya na kukuwa vizuri.

Mmea una stawi vizuri ukiwa na majani mabichi yanayoelekea juu mizizi yake mirefu na mieupe ianaonekana wazi ndani ya chombo cheupe inaonekana kua mfumo wa kilimo wa hyrdoponiki ambapo mimea inakua bila udongo.

Banda la kilimo cha hydroponi linaonekana kuwa limefunikwa kwa nuru ya nje usiku. Mimea imepandwa kwenye mabomba ya kijani yaliyofungwa wima kwa mlalo. taa ina rangi ya zambarau. Mbwa mdogo anaonekana akitembea karibu na mabomba, akiongeza uhai katika mazingira hayo.

Kilimo cha haidroponiki kinaonekana kikiendelea, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matunda. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu na baadhi yao ni ya kijani kibichi na mengine ina rangi ya zambarau. Chini yake kuna tangi kubwa la lenye chapa plastu likionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Mimea ya mboga inakua kwenye mabomba meupe ya PVC. Mfumo huu wa hydroponics unaonyesha kilimo cha kisasa. Mazingira ya bustani ya nyumbani yanaonekana nyuma. Hii inaashiria mbinu ya ubunifu ya kupanda mboga.

Ng'ombe wanakula malisho yao. Wamefungwa kwenye vibanda maalum, huu unaweza kuwa mfumo wa kisasa wa ufungaji. Ng'ombe wanaonekana wenye afya na wametunzwa vizuri. Malisho yamewekwa mbele yao kwa urahisi.

Wafanyakazi wanawake wanapanga maua kwenye meza. Wote wamevalia sare za kijani na aproni nyeupe. Kuna boksi linaonekana chini. Hii inaweza kuwa kiwanda cha kusindika maua kwa ajili ya kuuza nje.

Shamba la kuku linaonyesha vifaranga wengi wadogo. Wengine wengine weusi na wengine njano wakitembea kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda. Kuna vyombo vyeupe vya kunywea maji vilivyowekwa katikati ya vifaranga vikiwapatia maji. Mazingira haya yanaonekana kuwa mahali pa ufugaji wa kibiashara wa kuku.

Shamba kubwa la kabichi linaonekana likistawi vizuri likiwa na mimea mingi iliyokomaa. Kabichi hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mirefu zikionyesha utunzaji mzuri wa shamba. Kwa mbali, miti mirefu inaonekana ikipamba mandhari ikiongeza uzuri wa asili.

Nyanya zimepandwa kwenye chafu zikining'inia kwenye miti. Zinaonekana zikiwa bado hazijakomaa na zingine zimeiva. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa cha nyanya. Hii inaonyesha bustani kubwa ya nyanya ndani ya chafu.

Maganda ya kahawia yanakaushwa kwenye meza ndefu, yamepangwa kwa usawa chini ya jua kali. Eneo la kilimo linaonekana likizungukwa na miti, hii inaonyesha mchakato wa kukausha kahawa shambani.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga kwenye zizi. Wanakula majani yaliyowekwa mbele yao. Mazingira ya ndani ya zizi yanaonekana kuwa safi na yamepangwa. Hii inaonyesha shamba kubwa la ng'ombe wa maziwa au nyama.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana likinywesha maji kupitia mfumo wa umwagiliaji .Maji yanatiririka kwenye mifereji midogo kando ya mistari ya mimea ya mahindi na bomba kubwa la maji linaonekana likivuja likimwagilia ardhini.

Katika mandhari ya kijani kibichi, bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likitiririsha matone ya maji. Matone yanaanguka polepole yakiloa sehemu ya bomba. Majani mabichi yamechorwa kando ikionyesha ukuaji wa mimea inayonyweshwa. Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi vizuri.

Shama kubwa linaonekana likinyunyiziwa maji. Vinyunyizi vya maji vimetumika kumwagilia mimea. Maji yanamwagika hewani na kutua kwenye mimea. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu. Huu ni mfumo mzuri wa umwagiliaji shambani.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likinyeshewa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatiririka pole pole kutoka kwenye mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini yakinyeshea mimea midogo. Kwa mbali, watu wachache wanaonekana wakifanya kazi shambani.

Mazao machanga yanastawi kati vitalu vilivyopangwa vizuri vya mbao. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa. Ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Niia zilizowekwa kwa mawe, zinatenganisha vitalu, vikionyesha bustani hii imetunzwa vyema.

Shamba kubwa la mazao linapanuka mbele likiwa na mimea midogo iliyopangika vizuri. Tenki kubwa la maji linaonekana mbeleni likiwa limeunganishwa na bomba la bluu. Bomba hilo linapeleka maji kwenye shamba likionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa mkavu ikionyesha umuhimu wa umwagiliaji.

Shamba linamwagiliwa maji kwa kutumia mabomba. Mabomba hayo yamefungwa na yanatoa maji kidokidogo. Maji yanatiririka kwenye mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na nyevu kutokana na umwagiliaji. Huu ni mfumo bora wa umwagiliaji kwa kilimo.

Shamba la kilimo linaonekana likimwagiliwa maji. Kuna vinyunyizi vya maji vinayonyunyuza mimea. Mimea imepandwa kwa mistari iliyoonekana. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Huu ni mfumo bora wa umwagiliaji kwa ajili ya kukuza mzao.

Miche midogo imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mabomba madogo yanatumika kumwagilia miche. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaokoa maji na unahakikisha mimea inapata nyevu.

Shamba kubwa linaonekana likimwagiliwa maji. Maji yamejaa katika mifereji kati ya mistari ya mimea. Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mirefereji. Hosi mbili za umwagiliaji zinaonekana mbele.

Chafu ya pilipili hoho inaonekana kwenye chafu. Mimea imepangwa kwa mistari mirefu ndani ya makazi. Pilipili za rangi ya njano ziko tayari kuvunwa. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa cha mboga.

Shamba kubwa la mimea linamwagiliwa na mshine ya kunyunyuzia maji. Mabomba marefu yanatoka lwenye mashine hiyo yakipeleka maji kwenye mimea iliyo pangwa vizuri.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu linaonekana. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu. Milima na miti mingine vinaonekana kwa mbali.

Shamba is mimea limepandwa kwa mistari mirefu. Mabomba meupe ya umwangiliaji yamewekwa katikati ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru tayari kwa kilimo. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia mifumo ya umwangiliaji.